Duka la nguo lilojaa mavazi ya rangi mbalimbali. Nguo nyingi zinang'ingi'nia kwenye reki ndefu zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Katikati ya duka kuna viti viwili vya kisasa vilivyopangwa kwa muundo wa kijivu na nyeusi.

Duka hili la nguo linaonekana likiwa limejaa nguo za rangi mbalimbali. Rafu nyingi zilizojazwa na nguo zilizopangwa zimejaa sehemu kubwa ya duka. Upande wa kulia kuna bango la pink linaonyesha offer maalum ya mia saba, ikionyesha kuwa kuna punguzo la bei.

Gari dogo la rangi ya buluu na nyeupe lime egeshwa nje ya nyumba. Gari hili lina chuma mbele na sahani ya leseni yenye herufi KAA 567. Nyuma ya gari kuna jengo la matofali na mimea huku ardhi ikionyesha nyasi na udongo. Rangi ya gari ina onekana kuchakaa kidogo ikionyesha kuwa limekuwa likitumika kwa muda mrefu.

Gari ndogo la rangi ya chungwa inaonekana kuegeshwa kwenye sehemu yenye udongo. Kando yake kuna gari ndogo nyekundu na majengo yenye paa za majani. Mandhari inaonekana kuwa ya nje labda kwenye eneo la maegesho au uwanja wa wazi.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye nyasi. Limechorwa maandshi ya biashara ya mkopo. Upande wa gari kuna maelezo ya jinsi ya kuomba mkopo kwa kutuma ujumbe mfupi. Gari lina namba ya usajiri na limezungukwa na magari mengine. Madhari inaonekana kwa ya kijijini au pembezoni mwa nchi.

Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye lami. Lina sahani ya leseni. Nyuma yake kuna lori ndogo jekundu na jengo kubwa nyeupe. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu meupe na kuna ishara chache na majengo ya mbali yanayoonekana.

Jengo hili refu lenye ghorofa nyingi. Muundo wake ni wa kisasa na lina varanda pana kwa kila ghorofa. Limezungukwa na miti ya kijani likiwa katika eneo tulivu na lenye mazingira safi.

Majengo haya ya kisasa yana kuta nyeupe na paa tambarare yanaonekana kuenea kwa safu. Mbele ya majengo haya, kuna uwama mweupe wenye bustani zilizopandwa mimea mbalimbali ya kijani kibichi. Sehemu ya chini inaonyesha eneo la maegesho lenye paa la glasi na chuma..

Corridor hii ndefu nyembaba ina milango mingi upande wa kushoto na kulia. Milango izi ni vyeupe na kando ya ukuta kuna vipini virefu vya kahawia viliyowekwa kwa urefu wastani. Sakafu inaoenkana kuwa na vigayo vya rangi ya kijivu na taa zinaonekana kidogo juu vinaangazia corridor .

Duka kubwa hili lina mashine za kujihudumia zinazoonekana. Mandhari yote inaonyesha eneo la ununuzi lenye utulivu. Rafu zilizojazwa na bidhaa huonekana pande zote mbili za korido, zikitengeneza njia ndefu inayoongoza kwenye sehemu za malipo.